Jengo la ghorofa limebandikwa mabango yenye maandishi yanayohusiana na huduma za kifedha, likiwa na alama ya "ATM" upande wa juu, huku sehemu ya chini kukiwa na mlango wa kuingilia unaoashiria uwepo wa huduma hizo ndani ya jengo.

Jengo maalum lenye picha na maandishi ya taasisi za benki likiwa na milango mikubwa na madirisha yenye fremu za chuma, likitoa huduma mbalimbali za kifedha kwa wateja mbalimbali waliosimama kwa ufanisi na usalama mkubwa njia za kuingia na kutoka zimepangwa vizuri ili kurahisisha huduma.

Karatasi yenye maandishi rasmi ya kubandika kwenye ukuta wa jengo la benki, ikitoa taarifa muhimu kwa wateja kuhusu huduma mbalimbali za kifedha zinazotolewa. Masharti ya mikopo na utaratibu za benki kwa ajili ya kufanikisha shughuli za kifedha kwa urahisi na usalama.

Watu wanne wamesimama mbele ya jengo kubwa lenye maandishi, wakishika mabango yenye nembo na maelezo ya huduma za kifedha na benki, eneo hilo linaonekana kuwa na shughuli nyingi za watu wanaotumia huduma za benki, na biashara mbalimbali zinazohusiana na fedha.

Rafu imejaa chupa za vinywaji mbalimbali, huku watu wakifurahia vinywaji katika meza inayozungukwa; wakizungumza na kucheka kwa furaha katika mazingira tulivu na ya kuvutia. Mwanga wa taa umeleta mng'ao mzuri unaoongeza mvuto wa sehemu hiyo.

Rafu zimepangwa ukutani zikiwa na chupa mbalimbali za vinywaji, huku runinga ikiwa imewekwa juu ikionekana kuonyesha kipindi maalumu na vitu vichache vikiwa vimepangwa kwa mzunguko wa sehemu ya mapokezi ya wateja.

Gari moja limeegeshwa ndani ya jengo maalumu, mlango ukiwa wazi kuonyesha sehemu ya ndani yenye viti vya kisasa vilivyojaa vifaa vya kidigitali na mpangilio unaovutia, unaoonyesha ubora wa gari hilo kwa mnunuzi.

Magari ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mstari nje ya jumba kubwa lenye paa, kila moja likiwa na rangi ya tofauti na hali nzuri ya muonekano. Gari mojawapo limefunguliwa mlango likionesha mandhari ya ndani, huku mengine yakiwa yamesimama mbele ya bango lenye maelezo ya bei na aina ya gari.

Magari yamepangwa kwa mpangilio maalumu kwenye eneo la mauzo, moja likiwa kimefunguliwa likionyesha viti vya ndani na vifaa vya kisasa ikivutia wateja wanaotembelea ili kuchagua chombo bora cha usafiri.

Magari yamepangwa kwa mpangilo mzuri ndani ya chumba maalumu, yakionyesha aina mbalimbali za magari yaliyopo kwa ajili ya kuuza. Chumba kina mwangaza wa kutosha unaoangaza kila kona. Huku eneo likiwa limepambwa kwa rangi za kifahari, zinazochangia mvuto wa eneo hilo la kuuza magari.

Nje ya jengo la biashara magari ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri, kila moja likiwa limewekwa sehemu inayovutia wateja wanaotembea eneo hilo, kwa ajili ya kununua au kujionea magari hayo.

Magari mbalimbali yameegeshwa kwa mpangilio katika eneo la wazi, baadhi yakiwa yamepangwa kwa safu, yakisubiri wateja wanaoitaji kuyakagua au kununua. Hali inayoashiria shughuli ya biashara ya magari.

Mashine ya kutolea maziwa imepambwa kwa picha na maandishi yanayoonyesha huduma ya utoaji wa maziwa kwa njia ya kujihudumia, ikiwa ndani ya eneo linalouza bidhaa za maziwa, tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja watakaofika dukani hapo kwa haraka.

Picha na mabango yenye maelezo mbalimbali, yamebandikwa ukutani mwa duka kubwa la maziwa, huku mteja mmoja akiwa amesimama mlangoni akiangalia ndani kwa umakini ili kuchagua bidhaa ambayo ana hiitaji.

Mwanaume amesimama mbele ya mashine ya kutoa maziwa, akipokea huduma kwa utulivu huku maziwa yakichujwa na kuhifadhiwa kwa usafi mkubwa; hatua inayohakikisha ubora wa bidhaa katika duka la maziwa.

Mwanaume akielekea kwenye mashine ya maziwa akiwa amejitayarisha kupata huduma, huku mashine hiyo ikiwa imeandikwa maandishi na picha mbalimbali zinazohamasisha na kuelezea aina ya maziwa yanayopatikana, yote yakiwa katika mazingira safi na ya kuvutia ndani ya duka la maziwa.

Mwanaume mmoja amesimama mlangoni mwa duka maalum pembeni mwa mabango yaliyoandikwa kwa maandishi makubwa pamoja na picha zinazoonyesha bidhaa za maziwa kama siagi, mtindi na maziwa ya chupa. Eneo hilo linaonekana limepangiliwa vizuri likiwa na alama zinazoelekeza huduma zinazopatikana ndani ya duka hilo.

Mwanamke amesimama mbele ya duka lenye mabango yenye picha na maandishi, yanayo elezea aina tofauti za bidhaa za maziwa. Akitizama kwa umakini huku nje, kukiwa na utulivu na mazingira ya safi ya kibiashara.

Glasi safi imewekwa ndani ya mashine ya kutoa maziwa ambapo maziwa yanapimwa kwa umakini ili kuhakikisha kila mtumiaji anapata kiasi sahihi na cha ubora wa juu huku akihudumiwa kwa haraka na kwa wakati.

Rafu zimepangwa kwa mpangilio ndani ya duka zikiwa na bidhaa tofauti za maziwa kama siagi, mtindi na maziwa ya kawaida huku watu kadhaa wakiwa wamesimama mbele yake wakichagua wanachotaka kwa makini.

Kundi la watu wamesimama nje ya duka maalumu la kuuza maziwa, wakisubiri kwa utulivu wakati mmoja baada ya mwingine anapimiwa maziwa kupitia chombo maalumu kilichowekwa juu ya meza.

Mashine mbili za kisasa za kutoa maziwa, zikiwa zimewekwa kwenye eneo la wazi lenye usafi, zimebeba picha na maandishi yanayohamasisha wateja kuchukua maziwa safi na salama kwa urahisi na haraka, zikionyesha maendeleo ya huduma ya maziwa katika jamii.

Mwanaume amesimama karibu na mashine ya kisasa ya kuuza maziwa huku akimimina kiasi cha maziwa kwenye glasi ndogo ili kuyapima, pembeni kuna maandishi na picha zinayonyesha huduma ya bidhaa hiyo ya maziwa kwa njia ya kiautomatiki.

Duka lililojaa maandishi na picha zinazo husiana na bidhaa za maziwa. Mtu mmoja amesimama karibu na dirisha akiangalia au kusubiri huduma. Eneo hili ni muhimu kwa shughuli za kila siku za kununua na kuuza bidhaa za maziwa kama maziwa safi, jibini na bidhaa zingine zinazotokana na maziwa.

Duka kubwa lina rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za maziwa, huku mwanamke akiwa ndani akitafuta au kusubiri wateja kwa ajili ya kuwahudumia. Eneo hili linaonyesha utulivu na usafi unaohakikisha bidhaa zinahifadhiwa kwa hali bora.

Mashine maalumu ya maziwa imewekwa kwenye duka la bidhaa za maziwa, ikiwa na picha na maandishi yanayofafanua huduma zake. Huduma hii inahakikisha upatikanaji wa maziwa safi kwa wateja kwa urahisi na haraka.

Mashine ya kisasa ya kuuza na kupima maziwa, ikiwa na maandishi na picha mbalimbali, imepangwa kwa mpangilio mzuri katika duka la bidhaa za maziwa, lenye mazingira safi na yenye utaratibu.

Mashine maalumu ya kutoa maziwa, ikiwa mbele ya duka, imeandikwa kwa maandishi yanayoeleza huduma zake, na kupambwa kwa picha zinazoonesha bidhaa mbalimbali za maziwa, zinazopatikana katika mashine hiyo.

Majokofu yaliyoandikwa maandishi yanayoonyesha aina mbalimbali za maziwa yaliyohifadhiwa ndani yake ikwemo maziwa safi na bidhaa nyingine za maziwa pamoja na tarehe za matumizi na alama za ubora vikiwa vimeoangwa ndani ya duka kubwa la kuuza maziwa.

Majokofu ya maziwa yamepangwa kwa mpangilio ndani ya duka yakionyesha bidhaa mbalimbali za maziwa kwa uangalifu mkubwa, eneo hili limehifadhiwa vizuri ili kuwahudumia wateja kwa urahisi na usafi wa hali ya juu.

Mtoto amesimama ndani ya duka lililo na rafu iliyojaa bidhaa mbalimbali za maziwa, akiwa na shauku ya kuona mazao hayo kwa undani. Rafu hiyo imepangwa kwa mpangilio mzuri na bidhaa zimewekwa kwa usafi mkubwa, zikionyesha ubora wa maziwa yanayouzwa katika duka hilo.

Katika duka la bidhaa za maziwa, rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za maziwa, zikiwemo vifungashio vya maziwa safi, yogati na jibini. Mashine ya kutolea maziwa imewekwa pembeni, ikiruhusu wateja kujichangia maziwa kwa urahisi. Eneo ni muhimu kwa kuhifadhi na kuuza maziwa kwa usafi na mpangilio mzuri unaovutia wateja.

Duka maalumu la maziwa lina mabango yenye maandishi tofauti, ambapo watu wawili wamesimama, huku mmoja akizungumza wakionyesha mazungumzo ya kawaida, katika mazingira ya biashara ya maziwa.

Mwanaume amesimama karibu na mashine maalumu ya kutoa maziwa, maandishi na picha zikiwa zimewekwa upande wa mbele, huku mazingira ya duka yakionyesha mpangilio mzuri wa bidhaa za maziwa tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja watakaofika dukani hapo.

Ndani ya duka la kuuza maziwa mwanamke amesimama mbele ya kifaa maalumu, akipima kiwango cha maziwa kwenye chombo safi; huku mazingira yakionekana kua nadhifu na yenye mpangilio mzuri wa bidhaa za maziwa.

Ndani ya duka la bidhaa za maziwa kuna mabango mengi yenye picha za maziwa pamoja na maandishi yanayo hamasisha unywaji wa maziwa ,mabango hayo yamepangwa ukutani kwa mpangilio mzuri yakivutia wateja walioko dukani wakichagua bidhaa wanazohitaji.

Mabango makubwa yenye maandishi na matangazo na picha za maziwa yamebandikwa nje ya jengo dogo linalotumika kama kituo cha kutoa maziwa kupitia mashine ya kisasa, huku mazingira yakiwa safi na kuvutia kwa wateja watakaofika kupata maziwa yaliyo safi na salama.

Mashine ya kutolea maziwa imewekwa nje ya duka lenye maandishi yanayoelezea huduma zinazopatikana, pembeni kuna picha na bidhaa za maziwa zinazouzwa, huku mtu mmoja akiwa ndani akisubiri kuhudumia wateja watakao fika dukani hapo.

Ndani ya duka lenye mwangaza wa kutosha rafu zimepangwa kwa utaratibu zikibeba bidhaa mbalimbali za maziwa, huku mabango na picha zenye maandishi yakielezea aina na ubora wa bidhaa hizo zikionekana kwenye ukuta na sehemu ya mbele ya duka.

Mwanaume amesimama karibu na dirisha la jengo lenye maandishi na picha zinazo husiana na bidhaa za maziwa. Huku mazingila ya duka hilo yakiwa nadhifu nakuonesha huduma za kisasa, za usambazaji wa maziwa.

Mwanaume amesimama katika eneo linalouza maziwa, akiwa anapimiwa maziwa kwenye chombo safi kilicho kwenye mashine ya kutolea maziwa huku maandishi na picha mbalimbali za bidhaa zikizunguka eneo hilo kwa mpangilio wa kuvutia.

Maeneo maalumu yenye mashine ya maziwa yamepambwa kwa maandishi yanayoelezea huduma zinazopatikana, pamoja na picha zinazoonyesha bidhaa ya maziwa. Hali inayoashiria kuwa ni sehemu ya kuuza na kuhifadhi maziwa kwa matumizi ya kila siku.

Kifaa maalumu cha kutolea maziwa kimewekwa sehemu ya wazi, kikiwa na maandishi na michoro ya kuvutia juu yake, kikionyesha huduma ya kisasa ya upimaji na utoaji wa maziwa safi kwa matumizi ya kila siku.

Duka la maziwa lina maandishi na picha zinazo onyesha bidhaa za maziwa likiwa na muonekano wa kisasa. Watu wawili wakiwa wamesimama mlangoni, mmoja wao ameshika kikombe kilicho jaa maziwa safi akionekana kuvutiwa na huduma zinazopatikana katika duka hilo muhimu la bidhaa za maziwa.

Mwanaume amesimama pembeni ya mashine ya kutoa maziwa akiangalia kwa makini anapokusudia kujaza chupa au kupata maziwa safi, huku mashine hiyo ikitoa huduma rahisi na ya haraka kwa wateja katika eneo hilo la mtaa.

Mwanaume amasimama mbele ya mashine maalumu ya kutoa maziwa, akijihidumia kwa umakini mkubwa, anatumia mashine hiyo kwa ustadi, akiwa na chupa mkononi mwake, akijaza maziwa safi kwa usahihi na utaratibu mzuri huku akizingatia usafi na taratibu za kuhifadhi maziwa.

Ndani ya duka kuna mashine ya kutoa maziwa ambayo inatumika kutoa huduma kwa wateja kwa urahisi na haraka, watu wanapokelewa na bidhaa mbalimbali za maziwa zilizopo kwenye rafu karibu na mashine hiyo, huku nafasi ikiwa safi na yenye mpangilio mzuri.

Vitanda vya ghorofa vya mbao vimepangwa kwa mstari nje ya jengo katika eneo la wazi vikionyesha ubunifu wa samani zinazofaa kwa matumizi ya nyumbani au shule za bweni huku mazingira ya nje yakitoa mwanga wa kutosha kufichua muundo wake kwa undani.

Duka kubwa limepambwa kwa uzuri wa kuvutia likiwa na makochi ya kisasa yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, pamoja na ya kuvutia yaliyotengenezwa kwa ustadi yakiashiria ubora wa bidhaa zinazouzwa kwa matumizi ya majumbani.

Makochi ya kisasa: viti, meza, kabati; yamepangwa kwa mpangilio na kwa ustadi ndani ya duka kubwa la samani, likionyesha ubora na mitindo ya kisasa ya fanicha zinazopatikana katika duka hilo.

Makochi ya aina ya sofa yamepangwa kwa mtindo mzuri pamoja na meza katikati katika eneo linaloonekana kuwa ni duka la samani, likiwa na bidhaa mbalimbali za mapambo ya ndani kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Makochi ya sofa ya kisasa yametengenezwa kwa ustadi na kupangwa kwa mpangilio mzuri, yakiwa na rangi na muundo wa kuvutia unaoendana na mahitaji ya kisasa ya mapambo ya nyumba yakionyesha ubora wa bidhaa zinazouzwa katika duka hili la samani.

Chumba kimejaa samani za kisasa zikiwemo makochi ya sofa na taa nzuri, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio unaovutia na kutoa taswira ya mahali pa biashara ya bidhaa za ndani ya nyumba; bidhaa za samani.

Meza ya mbao imesimama katikati ikiwa na muundo wa kuvutia ,ikiambatana na makochi ya kisasa yenye mito laini na viti vilivyowekwa kwa mpangilio, unaovutia macho ndani ya eneo la biashara ya samani.

Makochi ya kisasa yenye mvuto viti na meza vilivyotengenezwa kwa mbao, vimefungwa kwa ustadi pamoja ndani ya chumba maalumu, ikionyesha ubora na mitindo ya kisasa ya samani zinazopatikana katika vikwafu kubwa la kuuzia samani.

Makochi ya aina mbalimbali ya masofa, yamepangwa kwa ustadi ndani ya duka pamoja na makabati mbao yenye rafu nyingi, na meza za chakula zilizotengenezwa kwa umakini, zikionyesha bidhaa za ubora wa hali ya juu zinazopendelewa na wateja.

Wanaume wawili wameshika vifaa maalum vya mbao, wakionyesha kazi inayohusiana na utengenezaji au usambazaji wa samani vifaa hivi vinatumika kuandaa na kutengeneza makochi meza viti na samani nyingine za kisasa.

Vitanda vya kisasa vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la samani, kimojawapo kikiwa kimewekwa godoro la kisasa lenye rangi nyororo, likionyesha uimara na ubora wa bidhaa hizo kwa matumizi ya nyumbani.

Mwanaume ameketi nje ya duka akijivunia makochi ya sofa za kisasa yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri, eneo linaonekana linavutia likitoa hisia za starehe na ubunifu kwa wateja wanaopita.

Kitanda cha ghorofa chenye muundo wa kisasa na kinachotumika kuokoa nafasi katika chumba, kikiwa na muundo thabiti unaoendana na rafu za samani nyingine. Hiki kitanda kinapatikana katika maduka makubwa ya samani kwa ajili ya watu wanaotafuta suluhisho la kuandaa nyumba za kulala kwa ufanisi.

Meza ya mbao imetengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, ikifuatana na viti maalumu vinavyotumika ofisi vinavyotoa faraja na msaada bora kwa wale wanaotumia nafasi hiyo kufanyia kazi kwa ufanisi.

Makochi ya sofa ya kisasa yamepangwa kwa uwangalifu ndani ya eneo la duka yakionyesha muundo mzuri na rangi zinzovutia, mtu aliyeketi juu ya makochi hayo anaonekana kastarehe akitasimini ubora na utulivu wa samani hizo.

Katika duka la kuuza samani, viti na meza vimepangwa kwa mpangilio mzuri, huku makochi ya sofa yakionekana kwa mbali. Sehemu ikiwa safi na yenye mwanga wa kutosha, ili kuwavutia wateja watakaofika dukani kwa ajili ya samani za kisasa na za asili kwa ajili ya makazi yao.

Meza ya mbao ya umbo la duara imewekwa mahali pa wazi, ikiwa imetengenezwa kwa mbao ngumu na laini iliyosuguliwa vizuri, uso wake unameremeta, unaonyesha umakini katika usanifu na ubora wa kazi ya ufundi.

Chumba kikubwa kimepambwa kwa vitanda vya kisasa, vilivyotengenezwa kwa ustadi na makochi, yakiwa yamepangwa kwa mtiririko mzuri. Taa zinazotoa mwanga wa kupendeza zikining'inia juu, na picha nzuri ukutani zikitokeza haiba ya mahali hapo pa kuuza samani.

Ndani ya duka la samani makochi ya sofa ya kisasa, yamepangwa kwa mtindo wa kuvutia, yakiambatana na meza ya mbao iliyochongwa kwa ustadi, kitanda kiko pembeni kikiwa na mpangilio mzuri, huku picha za kuvutia zikining'inia ukutani, na kuongeza mvuto wa mazingira ya biashara.

Makochi ya sofa ya kisasa zimepangiliwa kwa mpangilio mzuri pamoja na meza na taa za kisasa zikitoa madhari ya kuvutia na kifahari ndani ya chumba, samani hizi zinamuundo wa kisasa unachanganya starehe na mtindo wa kipekee. Zinazofaa kwa nyumba au ofisi.

Vitanda vya ghorofa vimewekwa kwa mpangilio mzuri nje ya chumba kikubwa, ambacho watu kadhaa wameketi na kuzungumza kwa utulivu. Wakionyesha mazingira ya huduma na mazungumzo katika duka la fanicha la kisasa.

Meza za mbao zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika duka la samani, zikionyesha ubora na uimara wa vifaa hivyo zinapatikana katika aina mbalimbali, zinazofaa matumizi ya nyumbani au ofisini nilitoa muonekano wa asili na joto katika mazingira

Mwanaume akiwa kazini ndani ya karakana, ameshika mbao kwa mkono mmoja na nyundo kwa mkono mwingine akiandaa samani kwa makini, huku vipande vya mbao vikiwa vimepangwa pembeni kwa ajili ya matumizi zaidi katika kutengeneza fanicha bora.

Chumba cha hoteli kimepambwa kwa viti na meza za kisasa, pamoja na makochi ya kuvutia yaliyo andikwa vizuri taa zenye mwangaza, wa kupendeza zinang'arisha chumba kilichopambwa kwa picha ukutani. mazulia yenye rangi tulivu na maua yaliyopangwa kwa ustadi kuleta hali ya utulivu na mvuto kwa mgeni.

Chumba kilichojaa mapambo ya kuvutia picha mbalimbali zimewekwa ukutani, huku taa za kupendeza zikitoa mwangaza laini, zikileta hisia za utulivu na starehe kwa wageni watakao fika.

Viti na meza za kisasa, vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba cha kuvutia, ambacho kimepambwa kwa maua ya rangi mbalimbali na picha za kupendeza kwenye ukuta. Taa za kuvutia zimewekwa kwa ustadi, ili kuleta mwanga laini na mandhari ya kupendeza inayofaa kwa wageni.

Watu kadhaa wameketi kwa utilivu kwenye makochi na viti vya kisasa ndani ya ukumbi wenye mandhari ya kuvutia, wakifurahia chakula mezani, huku wakizungumza kwa furaha, mazingira wamepambwa kwa taa za kupendeza na mapambo ya kisasa yanayoongeza mvuto.

Viroba vilivyowazi juu vimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia kila kimoja kikiwa na bidhaa tofauti, vifaa vidogo vya matumizi ya kila siku, huku bidhaa nyingine vikiwa juu ya rafu zilizowekwa upande wa ukuta kuashiria mazingira ya duka la kawaida la kijamii.

Bidhaa mbalimbali za mbogamboga na matunda, zimepangwa kwenye vyombo maalumu mbele ya duka dogo. Baadhi zikiwa mezani na zingine chini, zikiwemo nyanya, vitunguu, pilipili, machungwa, kabichi, ndizi. Huku watu wakionekana karibu na biashara ya rejareja.

Mwanamke amekaa kwenye kiti ndani ya duka la mtaani, huku nyuma yake kukiwa na rafu iliyojaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio. Zikionesha shughuli za kibiashara ya rejareja, katika mazingira ya kawaida ya jamii.

Mwanamke amesimama katikati ya meza zilizojaa bidhaa tofauti kama matunda, mbogamboga na nafaka, huku mazingira eneo hilo yakionyesha shughuli nyingi za kibiashara zikiendelea sokoni. Rafu na makasha yaliyopangwa kwa mpangilio, yanaongeza mandhari ya eneo hilo la biashara.

Watu wamekaa wakisubiri wateja, huku wakijumuisha bidhaa mbalimbali kama nyanya, vitunguu na nyinginezo. Hali inayoonesha shughuli za kibiashara za kila siku, ambapo wafanyabiashara wanajitahidi kuuza bidhaa zao kwa wateja waliopo sokoni.

Wanawake wawili wamesimama karibu na kibanda kidogo kilichojaa bidhaa mbalimbali wakiwa wameshika kwa pamoja mfuko wa plastiki wenye mboga, hali inayoashiria shughuli za kila siku za ununuzi wa mazao ya chakula kwenye maeneo ya wazi.

Mwanamke mmoja amekaa, akimpimia nyanya mteja aliyefika kwenye kibanda chake sokoni, akiwa makini kuhakikisha uzito sahihi wa bidhaa anazouza, huku mteja akiwa anaongea na kuzungumza naye kwa upendo.

Wanawake wamesimama kwenye kibanda cha bidhaa wakishika mifuko yenye mboga safi wakionyesha shughuli za kawaida za biashara sokoni huku mazingira yakiwa yanasubiri wateja kwa ajili ya kununua bidhaa zilizopo kwenye kibanda hicho.

Kibanda kidogo cha biashara kimejengwa kwa mbao na magunia kikiwa kimepangwa vyombo vya plastiki vyenye vitunguu vingi vya rangi tofauti, vikiwa safi na tayari kwa wateja. Mfanyabiashara amepanga bidhaa hizo kwa uangalifu ili kuvutia wanunuzi wanaopita sokoni.

Ndani ya duka kubwa lililojaa bidhaa mbalimbali, watu wamesimama wakichagua wanachohitaji, huku wengine wakitembea kwa utaratibu kati ya rafu zilizojaa vyakula na mahitaji ya kila siku. Mazingira yakiwa safi na yenye mwanga wa kutosha.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio sokoni, huku watu wengi wamesimama wakisubiri kununua na wengine wakijihusisha na uuzaji wa bidhaa hizo kwa amani na shughuli za kila siku.

Meza za mbao zimepangwa kwa utaratibu ndani ya vibanda vidogo, kila kimoja kikiwa na bidhaa mbalimbali, kama; mboga, matunda na bidhaa za kila siku nyumbani. Watu wengi wamesimama na kununua, wakitafuta mahitaji yao kwa hamu kubwa. Eneo lina mvuto mkubwa kwa wateja kutokana na mpangilio wake wa kina na huduma za moja kwa moja.

Vibanda vidogo vimejaa mbogamboga na matunda tofauti, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri, watu wengi wamesimama wengine wakiwa wameketi kusubiri wateja watakaokuja kununua bidhaa zao.

Meza za mbao zimepambwa na bidhaa mbalimbali, zikiwemo matunda na mbogamboga, huku watu wakikaa karibu nazo wakifanya manunuzi kwa makini, na kuvutia wateja wengine kuja kununua bidhaa hizo, kwa matumizi ya nyumbani.

Bidhaa nyingi za chakula zikiwa zimepangiliwa kwa mpangilio mzuri mezani ikiwemo hoho, karoti, vitunguu na nyanya huku watu wawili wakiwa wameketi kwa utulivu kando wakisubiri wateja katika eneo lenye shughuli za soko.

Ukuta wa duka umeandikwa maandishi mengi yenye ujumbe kuhusu malipo ya kifedha, huku picha mbalimbali zikiambatana pamoja na maelezo hayo, zikionyesha shughuli zinazohusiana na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kupitia mikopo midogo na usimamizi wa fedha kwa njia rahisi.

Maduka kadhaa yamejengwa kwa mstari mmoja huku kila moja likiwa na bango lenye maandishi makubwa juu, baadhi ya watu wamesimama karibu. Yakionekana kutumika kwa huduma za kifedha na miamala kwa njia ya simu.

Jengo la ghorofa lililojengwa kwa usanifu wa kisasa, linainuka kwa ustadi katika eneo la mji, likiwa na madirisha makubwa na milango ya kisasa, linaashiria uwekezaji katika sekta ya makazi ya kudumu na yakuvutia kwa familia au biashara.

Nyumba yenye muundo wa kuvutia imejengwa kando ya barabara kuu, ikiwa na madirisha makubwa na paa la kisasa, ikiashiria kuwa ni mali ya biashara au makazi ya thamani, katika eneo lenye shughuli nyingi ya mijini.

Jengo kubwa la ghorofa lenye muundo wa kuvutia linasimama katikati ya mtaa, likiwa na madirisha mengi ya vioo linaonyesha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya makazi na biashara.

Jengo kubwa la kisasa lenye gorofa nyingi, madirisha mengi yamewekwa kwa mpangiio mzuri, likionesha usanifu wa kisasa na uimara wa majengo makubwa ya makazi au biashara.

Jengo refu la ghorofa linaendelea kujengwa kwa hatua ya kisasa, mafundi wakiendelea kwa ujenzi, huku likisimama kwa uimara kuashiria uwekezaji katika makazi au biashara ikiwa ni sehemu ya maendeleo ya nchi.

Nyumba kubwa ya kisasa ya ghorofa moja imejengwa kwa ustadi wa hali ya juu, ikiwa na madirisha makubwa na muundo unaovutia, unaoashiria mandhari ya kifahari na starehe ya makazi ya kisasa.

Jengo la kisasa lenye ghorofa moja limesimama kwa uimara kando ya barabara, likiwa na madirisha ya vioo yanayo meremeta. Huku mwanaume akiwa amesimama nje, akitazama mazingira kwa utulivu, ikionesha maendeleo ya sekta ya makazi ya kisasa.

Bango limewekwa nje ya nyumba likiandikwa kuwa mali hiyo ni ya biashara inayouzwa pamoja na namba za simu za mawasiliano kwa wale wanaopenda kuulizia au kununua. Hii ni sehemu ya matangazo ya mali za biashara katika sekta ya mali isiyohamishika.

Jengo refu la ghorofa linasimama kwa uimara likiwa na madirisha mengi yaliyopangwa kwa mtindo wa kuvutia, huku likizungukwa na mazingira yaliyopangwa vizuri kuashiria maendeleo ya makazi ya kisasa yenye mandhari ya kuvutia na huduma muhimu kwa wakazi.

Ndani ya jengo lenye nafasi kubwa na mwanga wa kutosha, kuna rafu pana zenye nguo mbalimbali, zilizopangwa kwa umaridadi, kwa rangi na aina tofauti. Kila kipande kikiwa tayari kwa mteja kuchagua kwa urahisi kulingana na mahitaji yake.

Ndani ya jengo lenye mwangaza wa kutosha, rafu zimepangwa kwa ustadi na zimejaa nguo za rangi na mitindo mbalimbali. Baadhi ya nguo zimewekwa juu ya meza, zikionekana kuvutia macho ya wateja wanaopita na kuangalia, huku wakichagua mavazi wanayoyapendelea.

Rafu kubwa imepangwa vizuri nguo mbalimbali, baadhi zimevishwa kwa mpangilio wa kuvutia vikionyesha utofauti wa rangi na mitindo tayari kwa ajili ya wateja kuja kuchagua nguo anazozitaka

Katika duka kubwa la jumla bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Huku mteja mmoja anasubiri huduma, eneo likiwa safi lenye mwanga wa kutosha wa ajili ya ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa lililopangwa kwa mpangilio, watu kadhaa wakiwa ndani wananunua bidhaa mbalimbali. Huku mwanamke mmoja akiwa mbele ya kaunta akifanya malipo kwa utaratibu ili kununua bidhaa mbalimbali anazozihitaji.

Kundi la watu wamesimama na wengine wakitembea ndani ya jengo lenye bidhaa nyingi, zilizopangwa nje na kwenye rafu kila mmoja akiwa katika harakati za kuchagua au kununua bidhaa za matumizi ya kila siku.

Mwanaume amesimama ndani ya duka kubwa la kisasa, akichagua kwa makini bidhaa zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndefu. Huku mazingira ya ndani yakiwa safi na yenye mwanga wa kutosha.

Viatu vya aina tofauti na rangi vimewekwa kwenye rafu zenye nafasi nzuri, ndani ya jengo kubwa lenye mwangaza wa kutosha, zikisubiri wateja kuja kuchagua kwa utulivu, huku bidhaa nyingine zikiwa zimepangwa pembeni.

Rafu za supamaketi zimepangwa viti vya plastiki vya rangi tofauti, baiskeli za watoto zenye ukubwa mbalimbali, pamoja na mipira ya michezo. Bidhaa hizi zikionyesha utofauti wa mahitaji ya familia na watoto katika eneo la ununuzi.

Rafu ndefu zimepangwa kwa mpangilio ndani ya jengo kubwa, zikiwa zimejaa bidhaa tofauti kama vyakula, vinywaji, sabuni na vifaa vya matumizi ya kila siku, huku mazingira yakiwa safi na yenye mwangaza wa kutosha.

Rafu imejaa bidhaa tofauti tofauti zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, watu wamesimama wakichagua bidhaa wanazohitaji kwa makini wakitafuta vyakula na bidhaa mbalimbali zinazopatikana katika duka kubwa lenye mazingira safi na yenye mwangaza wa kutosha.

Magunia yenye bidhaa mbalimbali yamewekwa kwa mpangilio mzuri, ndani ya duka kubwa la bidhaa huku vipimo vya vizito vya kuchotea vikiwa vimewekwa karibu, ili kumsaidia kupima bidhaa kwa usahihi.